Mkusanyiko mkubwa wa viatu vya plastiki vya aina mbalimbali vilivyowekwa sokoni. Kuna viatu vya rangi nyingi: bluu, nyekundu, kijani, manjano, zambarau na nyeusi.

Duka inauza lezo. Leso zimepangwa katika kabati, zina rangi tofautitofauti ikiwemo nyekundu, nyeusi na samawati. Juu ya kabati moja kuna viatu.

Jumba lililojengwa kwa matofali limepakwa rangi nyeupe na nyeusi. Lina milango na dirisha lililopakwa rangi ya samawati. Mwanamume aliyeevaa nguo nyeupe na nyeusi amesimama mlangoni.

Gari la kifahari la rangi ya kijivu, lililoegeshwa katika eneo la uwanda wa nyasi za kijani, gari hili ni la kisasa lenye miwani nyeusi na magurudumu makubwa, yenye muundo wa kisasa, nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa pia, yakiwemo gari jeusi na jeupe.

Mazingira ni ya sokoni. Kuna ndizi mbili za kijani kibichi, gunia moja, vitunguu, na bidhaa zinginezo. Kuna viwanda vilivyoundwa kwa mbao.

Magari mengi yameweza kupangwa kwa foleni moja. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, samawati na nyeupe. Miale ya jua inamulika kutoka upande mmoja.

Mazingira ni ya soko. Viatu vingi vimepangwa. Viatu hivi ni vya rangi tofauti tofauti ikiwemo , hudhurungi, nyeupe, nyeusi na hata kijani kibichi. Nyuma kuna mama aliyeketi.

Duka lililoundwa kwa matofali. Limepakwa rangi nyeupe. Lina mlango uliopakwa rangi ya samawati. Kuna jokofu jekundu lililo na vinywaji ndani yake. Kuna baiskeli mbele ya duka.

Gari nyeupe iliyo na madirisha meusi na magurudumu ya meusi, imesimama barabarani. Kando yake kuna miti mingi na waya za stima. Nyakati ni za mchana.

Duka lililojengwa kwa simiti na matofali linauza bidhaa za kitamaduni, michongo ya wanyama pori ikiwemo twiga na simba zimo ukutani bendera ya Kenya pia inaonekana.

Mwanamke aliyevaa nguo za rangi nyeupe na nyeusi amesimama kando ya gari ya rangi ya manjano ina taa nyekundu. Amefungua mlango huku akiwa tayari kuingia. Nyuma yake ni rangi ya samawati.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu vya mchezo. Viatu vina rangi mbalimbali zikiwemo nyeupe, nyeusi, nyekundu, samawati, kijani na pinki. Baadhi ya viatu ni vya kukimbia.

Vijana wawili wamesimama mbele ya duka. Mmoja ameweka mkono wake mfukoni. Amevaa nguo za rangi nyekundu. Mwingine amevaa suruali ya rangi ya samawati. Wamesimama mbele ya duka iliyo ya rangi ya kijani kibichi.

Duka la maziwa lililo katika ghorofa ya chini. Imejengwa kwa matofali na kupakwa rangi ya samawati na nyeupe. Mbele yake kuna gari jeupe lililoegeshwa. Mwanaume anapita.

Mazingira ni ya nyakati za usiku. Gari nyeupe lililowasha taa limesimama mbele ya ghorofa ambayo ni nyeupe na yenye rangi ya dhahabu.

Duka lililoundwa kwa matofali na kupakwa rangi nyeupe lina milango miwili ambayo ni ya samawati. Ndani ya duka kuna mwanaume anayeangalia ndani. Nje kuna baiskeli na pikipiki.

Duka la maziwa lililoundwa kwa mabati yaliyo ya rangi ya samawati., Mbele ya duka kuna watu wengi wanaosubiri kuhudumiwa. Nje ya duka kuna mitungi mingi ya maziwa.

Mwanamke amekaa kando ya vibanda vya biashara, akiuza bidhaa za mikono, kama mikufu, vikuku, mikanda na mapambo ya shanga. Bidhaa hizo ni za rangi mbalimbali, na zimepangiliwa vizuri.

Lori kubwa limeyabeba magari mengi. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na kijani kibichi. Nyuma kuna miti mingi.

Mtu aliyeshikilia manoti mawili ya elfu moja amevaa pete katika kidole kimoja. Kwa mkono mwingine ameshikilia simu iliyo ya rangi nyeupe na nyeusi.

Magari mengi yameegeshwa kwa kwa foleni tatu. Ni ya rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi, nyekundu na samawati. Watu wawili wanaonekana kwa umbali. Nyuma yao kuna miti mingi.

Duka la vinyango na sanaa za kitamaduni za kiafrika. Kutani kuna sanamu za mti na vifaa vya kitamaduni. Pia kuna ngozi za wanyamapori, makonde ya wanyama na vitu vingine vya ufundi wa jadi.

Duka lililojengwa kwa matofali na kupakwa rangi ya samawati na kijani kibichi, lina madirisha ya samawati. Ndani ya duka hili, kuna mikebe iliyo ya rangi ya samawati, nyekundu na manjano.

Mtumizi wa simu, anaitumia simu akiwa katika ghorofa. Mbele yake, kuna ghorofa inayojengwa, pale chini kuna gari ambayo ni ya rangi nyeusi, kuna nyasi pale chini.

Magari manne yameegeshwa katika kiwanja chenye nyasi, ni ya rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na samawati. Nyuma yake kuna miti mingi.

Mwanamume mwenye nywele fupi aliyevaa shati nyeupe anayamwaga maziwa ndani ya kikombe. Kuna vikombe vingine vilivyo hapo vyenye rangi tofauti tofauti ikiwemo vyekundu na vyenye rangi ya kijani kibichi.

Gari nyeupe iliyo na magurudumu meusi, imeegeshwa kando ya magari mengine. Imeegeshwa uwanjani penye nyasi za rangi ya kijani kibichi. Mbele ya gari kuna watu waliosimama na wanazungumza.

Mwanamke aliye na nywele refu amevaa nguo nyeupe, anatumia mashine. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na ya samawati.

Magari tisa yapo jumbani. Jumba hili limejengwa kwa matofali na kupakwa rangi nyeupe. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, samawati na nyeupe.

Katika kisanduku cha manjano kuna nyanya nyekundu nzito , na kando yake kuna viazi vya rangi ya zambarau katika kisanduku cha karatasi , chini kushoto kuna maembe ya kijani na manjano yaliyochanganyika ,kando yake kuna matango ya kijani yaliyojaa katika kisanduku cha karatasi.

Magari mengi yapo ndani ya jukwaa lililojengwa na kuta za kioo. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu na samawati.

Duka la maziwa lililojengwa kwa matofali na limetiwa rangi ya kijani na nyeupe. Mwanaume mmoja amesimama nje ya duka akiangalia ndani.

Magari manne yameegeshwa ndani ya nyumba. Nyumba hii ina ukuta mweupe na vioo. Magari haya ni ya rangi tofauti ikiwemo samawati na manjano.

Mazingira ni ya soko. Mbele kuna viazi vya kawaida vilivyopangwa katika sanduku la mbao. Kando yake kuna nyanya nyekundu zilizojaa katika kisanduku kingi cha plastiki na limau za kijani katika kisanduku kingine cha samawati.

Mazingira ni ya jiji. Magari mengi yapo kwenye foleni moja yakiwa na rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe na nyeusi. Nyuma yao kuna ghorofa moja kubwa.

Magari matatu yameegeshwa, la katikati ni jeupe huku mengine ni meusi. Juu ya magari haya kuna taa. Nyuma yao kuna majengo. Anga ni safi.

Gari la rangi nyeusi na magurudumu meusi, limeegeshwa katika nyumba iliyo na sakafu nyeupe. Mbele yake kuna gari lingine la rangi nyeusi. Taa zimewashwa. Nyakati ni za usiku.

Duka lenye nguo nyingi zilizopangwa kabatini. Nguo hizi ni za rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, kijani kibichi na nyeusi.

Vibakuli na vikapu vingi vyenye mizizi tofauti sokoni. Kuna viazi vikuu, viazi vitamu vya rangi ya zambarau na majimbi. Mizizi hiyo imewekwa ndani ya ndoo za plastiki za rangi tofauti kama nyekundu, njano na nyeupe.

Mazingira ni ya soko. Soksi nyingi zimeweza kuanikwa zikiwa tayari kuuzwa. Ni za rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu, samawati na kijani kibichi. Zimeanikwa juu ya gunia.

Gari nyeusi limeegeshwa mbele ya gari nyeupe, limeegeshwa katika kiwanja kilicho na nyasi ya kijani kibichi, kando ya magari haya kuna miti, mwanamke aliyevaa nguo nyeupe na nyeusi amesimama mbele ya gari nyeusi.

Duka iliyoundwa kwa rangi ya chuma imepakwa rangi ya kijani kibichi. Mbele ya duka kuna magari mawili yaliyoegeshwa. Kuna ndoo ya kijani kibichi. Ndizi na jokofu zinaonekana ndani ya duka.

Duka iliyojengwa kwa matofali, na kuta zake kupakwa rangi nyeupe na samawati. Ina milango miwili iliyopakwa rangi ya kijani kibichi. Ndani kuna bidhaa nyingi zinazouzwa.

Mazingira ni ya soko. Vitu vingi vinauzwa ikiwemo pilipili, avocado na nguo. Mwanamme aliyevaa kofia nyeusi amesimama huku akiwa anatabasamu.

Magari ya rangi tofauti tofauti yameweza kusimamishwa katika kiwanja. Mbele na kando ya magari haya, ni watu waliovaa nguo za rangi nyeusi na nyeupe. Nyuma ya magari kuna miti mingi.

Gari jeupe lenye magurudumu meusi na vioo vyeusi, limesimama barabarani. Nyuma ni miti mingi kwenye bustani.

Watu wengi wanaangalia magari mengi yalioegeshwa ndani ya chumba. Magari haya ni ya rangi tofauti, ikiwemo nyekundu, nyeupe na manjano. Watu wamevaa nguo za rangi nyeusi na nyeupe.

Watu watatu wamesimama katika chumba chenye kuta nyeupe. Mmoja amevaa suti. Wawili ni wanaume huku mmoja ni mwanamke. Kuna magari katika chumba hicho ambayo ni ya rangi nyeusi na nyeupe.

Gari nyingi zimeegeshwa katika kiwanja. Zina rangi tofauti ikiwemo kijivu, nyeusi na nyekundu. Watu wawili wameketi huku wawili wakiwa wamesimama. Wamevaa nguo za rangi nyeusi na nyeupe.

Magari ya rangi tofauti tofauti yamesimama mbele ya jumba lenye kuta za vioo. Magari ni ya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe na nyeusi.

Jokofu lililo na kio mbele yake na kuwa la rangi nyekundu lina soda ndani yake. Kando ni mlango uliopakwa rangi ya samawati na kijani kibichi.

Lori kubwa limeyabeba magari mengi ya rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe, nyeusi na kijani kibichi. Nyuma yao kuna miti mingi.

Magari kadha yaliyoegeshwa katika mashamba yenye nyasi za kijani, watu wachache wanaonekana wakisimama kando ya magari, huku wengine wakitembea eneo hilo, nyuma ya magari kuna miti mingi.

Mazingira ni ya soko. Nguo nyingi zimepangwa tayari kuuzwa. Ni za rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu, nyeupe na samawati. Mwanaume anayepita anaangalia nguo hizo.

Mazingira ni ya sokoni. Wauzaji wameweza kuanika bidhaa kwenye sakafu. Bidhaa zilizoko ni kama ndizi, mahindi, viazi na nyanya.

Mazingira ni ya soko ,bidhaa nyingi zimepangwa tayari kuuzwa ,bidhaa ni kama mananasi ,ndizi , machungwa na avocado .

Mtu ameshikilia simu ambayo ni ya rangi nyeusi. Anatumia Mpesa. Nyuma yake ni ukuta uliojengwa kwa mawe na simiti.

Gari la rangi ya manjano limo ndani ya nyumba. Nyumba hii imepakwa rangi nyeupe, ina kuta zilizoundwa kwa kioo. Nje kuna magari ya rangi tofauti yaliyoegeshwa ikiwemo gari jeusi.

Soko kubwa la nje lenye watu wengi wanaouza na kunua bidhaa. Kuna mivunja ya rangi mbalimbali, masanduku ya mbao, na wanabiashara wenye mavazi ya kitamaduni. Watu wamejaa kila mahali wakifanya biashara za mazao, matunda, na vitu vingine.

Gari jeusi la kifahari limesimama kwenye uwanja wa majani karibu na msitu wa miti mirefu. Nyuma kuna magari mengine na watu wengine. Anga ni safi yenye mawingu machache.

Mazingira ni ya soko. Nyanya nyingi zilizo za rangi nyekundu zimepangwa ndani ya vijisanduku vilivyoundwa kwa mbao. Mwanamme mmoja, ameinama huku akipanga nyanya hizi. Wanaume wawili wamesimama wakimtazama. Watu wengi wapo pale nyuma.

Mazingira ni ya sokoni. Bidhaa nyingi zinauzwa ikiwemo nanasi, ndizi na machungwa. Mwanamke aliyevaa shati nyeupe amesimama huku akiangaliwa na mwanaume aliyeketi.

Duka lina milango miwili ya rangi ya kijani kibichi. Vibuyu viwili vya maji viko mlangoni. Jokofu zimo ndani ya duka. Watu wameketi kando ya duka. Mmoja amevaa shati ya rangi ya samawati.

Lori kubwa la usafirishaji, linabeba magari kadhaa juu ya jukwaa lake la chuma. Magari yamefungwa kwa usalama kwenye ngazi mbili za lori hilo. Anga ni la buluu lenye mawingu meupe.

Mazingira ni ya soko. Bidhaa nyingi zinauzwa ikiwemo ndizi zilizoiva na zile ambazo hazijaiva zilizo za rangi ya kijani kibichi. Kuna machungwa na nyanya.

Gari la toyota la rangi ya kijivu lenye milango minne lililoegeshwa uwandani wa kijani . Gari lina magurudumu makubwa, mazingira ni ya shambani yenye miti mingi na nyasi ndefu.

Lori moja kubwa limeyabeba magari mengi yenye rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu na kijani kibichi. Nyuma kuna msitu ulio na miti mingi.

Chumba kilichoundwa kwa matofali kimepakwa rangi nyeupe. Kina milango iliyopakwa rangi ya samawati. Ndani kuna mwanamke aliyeketi. Kuna meza nyeupe. Mbele kuna jiko iliyotiliwa sufuria juu yake.

Muuzaji akimkabidhi mteja funguo za gari. Mezani kuna karatasi za makubaliano, kalamu na kielelezo kidogo cha gari cha dhahabu.

Duka lililojengwa kwa matofali, limepakwa rangi nyeupe na kijani kibichi. Mtu aliyevaa koti ya samawati, anaingia katika duka hiyo. Mbele ya duka hiyo, kuna ndoo za rangi ya samawati na kijani kibichi.